Watu wakiwa kwenye mkutano. Wamevalia barakoa na gloves wakijiandaa kusafisha mazingira ili kuyanadhifisha yawe safi kwa matumizi ya binadamu.

Muuguzi ambaye anashughulika na maswala ya meno akiwa anatazama meno ya mgonjwa mmoja akitumia kifaa cha kutazama.

Muuguzi akiwa na mgonjwa ,inaonekana kuwa mgonjwa ako katika hali maututi kwa hivyo muuguzi anamwekea kifaa cha kumsaidia kupumua ili ahudumiwe.

Daktari wa meno akiwa anamng'oa meno mgonjwa. Mgonjwa anatolewa meno kwa hisani ya dawa ya kusugua meno ya Colgate ambayo inatoa huduma za bure.

Dawa ni ya kudatonu. Ni dawa ambayo husaidia wanaume kwa tenzi zao zisiwe pana kupita kia.

Hizi ni dawa ambazo tunapewa kuongeza madini katika mwili. Kama una upungufu wa madini yoyote katika mwili, unapewa dawa hizi ili uweze kuzitumia.